Hizi ni pesa za Kenya zinaonekana kuwa ni elfu moja moja. Pesa hizi hazifanyi kazi Kenya kwa sasa, zilikua zinatumika tu kitambo, inaonekana zimehifadhiwa katika kibeti.

Hii ni gari kubwa kwa aina ya nissan. Gari ili ina rangi yeupe na rangi nyeusi. pale kando kuna nyaya za umeme. Inaonekana kuwa liko garage limeenda kuangaliwa.

Hapa kuna box pk viazi vitamu kwa wingi. Ukiangalia kuna friji imebeba soda mbalimbali fanta, coke , novida ukiangalia kando yake kuna majengo ya M-pesa.

Hapa kuna ndizi mingi zaidi zingine zimeiva sana zingine bado zijaiva , hizi ndizi zimewekwa kwenye gunia na inaonekana kuwa ziko katika kibanda , pale kando ukiangalia vizuri kuna mayai mingi zimepangwa.

Hii ni speedometer ya gari, inaonekana kuwa gari hili limesimama maana iko katika sufuri kumaanisha haijaanza safari yake kuelekea mahali ambapo inafaa kuenda .